Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika mashambani, zikichanganywa kwenye udongo ili kufanya udongo huo kuwa na rutuba, ambapo husaidia mimea kukua zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ambayo ina madini na virutubisho vinavyowasaidia kuku kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ambayo imetengenezwa kwa kutumia plastiki.

Msichana akiwa amesimama katika duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo zingine zikiwa katika vifungashio vya plastiki ambavyo vimepangwa katika rafu za duka hilo.

Dawa ya kimiminika ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo hutumika kuhifadhia chupa hiyo, ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa maalum inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu. Kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu wanaoishi katika ngozi au manyoya ya mifugo kama vile ng'ombe, farasi, mbuzi au kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe, pembeni kukiwa na boksi ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia chupa hiyo.

Dawa ya mifugo maalum inayotumika kwa kondoo na mbuzi, ambayo ina madini maalum yanayowasaidia wanyama hao kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki.

Duka kubwa ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao, kukiwa na wateja au watu waliyosimama nje ya duka hilo.

Dawa za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo ambazo zimehifadhiwa vizuri kwenye chupa ndogo, nyingine zikiwa katika vifungashio vya plastiki kila moja ikiandikwa namna ya kutumia, pamoja na jina la dawa zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa Ng'ombe ikiwa imehifadhiwa katika chupa nyeusi na kufungwa vizuri ili isimwagike ikiwa na karatasi ambalo limeandikwa jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ya kimiminika ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile; ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi ambayo imehifadhiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi nguvu, kila moja ikiwa na jina la dawa hiyo pamoja na picha ya kichwa ya mifugo ya aina mbalimbali.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa wanyama kufugwa kama vile mbwa pamoja na paka ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo iliyofungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha ya mbwa na paka.

Kijana wa kiume, akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao, zingine zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vya plastiki na kuning'inizwa juu ya kamba.

Dawa ya wanyama ya kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana watatu wawili wake na mmoja wakiume, wakiwa wameshika pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya magunia, pamoja na dumu kubwa, nyuma kukiwa na bango linaloonyesha jina la kampuni ambalo limetengeza pembejeo hizo.

Dawa ya mifugo kama vile; Ng’ombe, Mbuzi, Kondoo au Nguruwe, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe iliyofungwa vizuri, kukiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ndege kama vile; kuku, njiwa, ambayo imehifadhiwa vizuri katika pakiti, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili isiweze kuharibika, ikiwa na maandishi ya jina ya dawa pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuuwa vijidudu kama vile kupe au mbung'o ambao wanapenda kushi katika manyoya au ngozi za mifugo kama; ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe na kufungwa vizuri.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya njano likiwa na maduka yenye milango mi pana iliyotengenezwa kwa chuma. Juu kukiwa na bango lililoandikwa 'pembejeo za kilimo' kumaanisha kuwa zinapatikana katika duka hilo.

Dawa inayotumika kwa mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ambayo imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi gumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ambayo ina virutubisho muhimu vinavyowasaidia vifaranga wadogo kukua kwa haraka, ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo, matumizi, ujazo au uzito pamoja na picha ya kuku.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki, kukiwa na maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu ambayo huhifadhi dawa hizo, kukiwa na maandishi yanayoonesha ujazo pamoja na idadi ya dawa hizo.

Dawa ya mifugo, ambayo imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu likiwa na maandishi inayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kuitumia.

Vijana ambao ni wafanyakazi wakiwa katika kiwanda kilicho na mitambo au mashine za kisasa, zinazofanya shughuli ya uandaaji wa pembejeo za kilimo, zikihifadhiwa kwenye magunia na kushonwa vizuri ili zisimwagike.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pemejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makopo madogo, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa, matumizi na picha mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika rafu ya chuma.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu, inayotumika kwa Paka na Mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, na kufungwa vizuri ili isije ikamwagika.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ikiwa imehifadhiwa katika kopo dogo lililofungwa vizuri, ikiwa na kikaratasi kinachoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalum inayotumika kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo hutumika kuhifadhia chupa hiyo.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka, linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Zilizohifadhiwa katika makopo ya plastiki na nyingine zikiwa katika vifurushi vidogo vya plastiki, vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizopo katika kuta za duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa katika duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa za plastiki na kupangwa juu ya meza ya duka hilo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi, wakiwa wamevivuna na kuvikusanya katika Kundi kubwa ambapo wanavipangilia kwenye magunia meupe ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Uvunaji wa zao la maparachichi yaliyochumwa kutoka kwenye mti na kupangiliwa kwenye makreti ya rangi ya njano, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili yaende yakauzwe.

Shamba ambalo limepandwa zao la nyanya kwaajili ya biashara ambazo zimestawi kutoka kwenye mimea mirefu ambayo imepandwa katika vifurushi vidogo vyenye udongo, nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu kumaanisha kuwa tayari zimeiva kwaajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua kutoka ardhini kisha kuvipanga kwenye kundi kubwa, ambapo huvipangilia katika magunia ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Eneo ambalo lina nyasi fupi za rangi ya kijani, lililopandwa migomba ambayo imetoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa, zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa viazi hivyo kwa kuvichimbua chini na kuvipanga katika kundi kubwa vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mkulima wa kike akiwa amesimama katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, ambapo anachuma mbegu za zao hilo, akiikagua kwa makini kama ipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa kwenye shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya ambazo tayari zimekwisha vunwa kutoka kwenye miche na kutandazwa katika turubali lililopo chini, ambapo hupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi chini walipotandika maturubai, na kumwaga mbegu za zao la kahawa ambazo wanazichambua zile nzuri ili kuziuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichimbua na kukata mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo kisha kuvipangilia katika ndoo ambazo hupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta ikiwa inaendeshwa na dereva ambapo inafanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi na kuyahifadhi katika tela linalovutwa nyuma, mahindi hayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji, na kuyahifadhi katika makreti ambayo yanayopakizwa kwenye chombo cha usafiri ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Bibi akiwa amesimama katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa ambapo amechuma mbegu za mazao hayo, na kuhifadhi katika kopo dogo ambayo anapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba akiwa anakagua miti mifupi iliyo na mipapai, ambapo anaangalia kama mapapai hayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambapo wamefanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi, wakivipangilia katika magunia marefu vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa, ambalo limepandwa miti mingi ya mikawaha iliyo na mbegu za rangi ya njano na kijani ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni Ili kuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali, kama vile mboga za majani za aina tofautitofauti, zilizopo katika uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao. Mazao hayo yakikua huvunwa na kwenda kuuzwa masokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyekundu, akiwa amesimama katika shamba lililopandwa zao la mananasi, akiwa ameyashikilia akiyakaguakama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambaloo limepandwa zao la viazi vitamu wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji na kuzifadhi katika makreti ambayo upelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la mihogo ambayo imevunwa kutoka mashambani na kupangiliwa katika magunia ambayo yamekusanywa sehemu moja, yakiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limelimwa zao la vitunguu, vilivyovunwa kwa kuchimbuliwa chini na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri na kuwa na rangi nyekundu, zikichumwa kutoka kwenye mimea na kuhifadhiwa katika makreti ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakike na kiume wakiwa katika shamba ambalo wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la nyanya za rangi nyekundu na kuzipangilia katika makreti zikiwa tayari kwajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuyachmbua kutoka kwenye ardhi na kupangilia katika magunia, ili kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Kundi la wasichana pamoja na wavulana wakiwa wanafanya zoezi la kuchambua mbegu za zao la kahawa, ambazo zime sambazwa chini kwenye turubai. Zile nzuri zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa kwenye shamba lililopandwa zao la mananasi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa mazao hayo, na kuyapakia kwenye makreti ili kuyapeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la mananasi mengi, yakiwa tayari yamesha vunwa na kupakizwa kwenye gari, ambalo husafirisha na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, nyanya hizo zikiwa za rangi ya kijani zilizositawi kutoka katika miche mirefu, ambapo zikiwa tayari hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea inayotoa zao la pilipili kukiwa na nafasi kubwa katikati ambayo mtu huweza kupita, pilipili hizo zikiwa za rangi ya kijani na nyekundu zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililo pandwa zao la vitunguu ambavyo wame vivuna kwa vichimbua na kukata mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo, kisha kuvi peleka masokoni kwaajili ya mauzo.

Upandaji wa migomba mirefu ambayo ipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kwa kutumia mabati, ikiwa inakua na kutoa mikungu yenye ndizi ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililo mpandwa zao la nyanya ambazo zimestawi, kutoka kwenye miche mirefu akiwa anazaichuma nyanya hizo nakuzihifadhi kwenye kreti ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi ambao wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi na kuvipakia katika magunia ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya njano akiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, ambapo anajaribu kuchuma mbegu za zao hilo akikagua kama ipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo kwa kuchimbua chini, na kuziosha vizuri kwenye karai lenye maji, kisha kupanga katika magunia marefu ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani kubwa ambayo imepandwa mimea au mboga za majani za aina mbalimbali, ambazo zimetengwa katika makundimakundi zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara nyanya hizo zikiwa na rangi nyekundu tayari zimeiva ambapo zinavunwa na kupelekwa kwenye masoko ilikuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali, kama vile mboga za majani pamoja na nyanya, ambazo zimestawi kwenye miche mirefu, zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wakikata mimea hiyo na kuiweka chini, kisha kupeleka masokoni kwa ajili ya kuiuza.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo lililotengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na mabati, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji na uuzaji wa mazao ya mahindi ambayo yamening'ing'izwa katika vyuma hivyo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa miti ya mapapai, akiwa amechuma mapapai hayo kutoka kwenye mti mmoja akiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa viazi hivyo wakihifadhi katika ndoa ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuviuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wakivichimbua chini na kuvikusanya kwenye kundi kubwa ambalo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani ambayo imepandwa kwenye vifurushi vilivyo na udongo wenye mbolea au rutuba. Nyanya hizo zikiwa na rangi nyekundu zimeiva tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa anatazama magunia marefu ambayo yamehifadhiwa viazi. Juu kukiwa kumefungwa na kamba ili visiweze kumwagika vikiwa pembezoni mwa barabara ya vumbi ili kupakiwa kwenye chombo cha usafiri na kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa mazao ya rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, wakiyahifadhi katika vikapu vikubwa walivyovibeba mgongoni, ambavyo hupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakike na wakiume, wakiwa katika shamba lilopandwa zao la vitunguu wakivivuna na kuvipakia katika magunia marefu ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

kundi la wanawake wakiwa wameketi katika ardhi kukiwa na maturubai pamoja na magunia wakiwa wanafanya shughuli ya kumenya zao la karanga wakizichambua na kupangilia kwenye magunia ili kupeleka masokoni kuuza.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa amesimama katika shamba kubwa lililopandwa zao la tikiti maji, ambapo amebeba moja begani mengine yakiwa chini tayari yamevunwa ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi na mirefu, ambayo imetoa mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa vizuri, tayari kwa ajili ya uvunaji na upelekwaji wa kwenye masoko ili kwenda kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa ndizi kwa kukata mikungu kutoka kwenye migomba na kuipanga vizuri, ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimepandwa katika shamba kubwa, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayomwaga maji kwa njia ya matone, vitunguu hivyo vikiwa vimechipua majani ya kijani ambapo inamaanisha tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anazikagua nyanya hizo zilizostawi kutoka katika miche ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vya rangi nyeusi ambavyo vina udongo wenye rutuba na unyevuunyevu. Nyanya hizo zikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Dada akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la mahindi yaliyovunwa na kukusanywa chini katika kundi kubwa, ambapo dada huyo ameweka kwenye gunia na kuyaweka kichwani akiyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa amechuchumaa katika shamba dogo ambalo limechimbwa shimo kwenye ardhi, ili kupanda mgomba ambao hukua na kutoa mikungu iliyo na ndizi ambayo inapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa amesimama katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma mbegu za zao hilo na kuhifadhi katika karai ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa wameketi katika mazingira ya shamba ambapo wanafanya zoezi la uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa, wakizichambua zile nzuri na kuziweka kwenye ndoo au kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililopandwa zao la mahindi, akiwa anachuma muhindi mmoja na kuukagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Migomba mirefu na mifupi ambayo imepandwa pembezoni mwa ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ambapo migomba hiyo hutoa mikungu mikubwa yenye ndizi ambazo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa ni za rangi nyekundu na kijani zimestawi kutoka kwenye miche mirefu, nyanya hizo huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kupangiliwa kwenye vifurushi vidogo, ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, ambapo wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvikusanya kisha kuvipakia katika magunia ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanaziangalia nyanya hizo zilizostawi kutoka kwenye miche mirefu, kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kundi la watu wa jinsia yakike na yakiume, wakiwa wameketi chini, wakiwa wanafanya shughuli za uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa kwa kuchambua zile nzuri na kuzihifadhi katika magunia ambayo hupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume aliyevaa fulana nyeupe na bukta, akiwa anakagua mazao ambayo ameyapanda katika bustani ndogo, iliyotengwa katika makundi ya zao la aina moja.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zilizostawi vizuri kutoka katika miche mirefu, wakiangalia zao hilo kama lipo tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa amesimama katika shamba lililopandwa matikitimaji, ambapo amebeba tunda hilo begani uku mengine yakiwa chini yamesambazwa yapo tayali kwaajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika bustani ndogo ambapo wanakagua mazao yaliyopandwa kwenye vifurushi vya rangi nyeupe vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu nyevu, ambavyo vimekusanywa sehemu moja ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumiwa vitambaa vya rangi nyeusi.

Mkulima akiwa katika bustani ndogo ambapo amepanda mboga za majani zinazostawi kutoka katika vifurushi vidogo, ambavyo vina udongo ulio na mbolea pamoja na unyevunyevu unaosaidia mboga hizo kukua.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye ncha kali ambavyo vinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ikiwa inavuta mashine ndogo ambayo ina mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi refu zilizopo mashambani na kuzivirngisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa ina injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili ikiwa ina injini inaozungusha vyuma vyenye ncha kali, ambavyo vinafyeka majani na kusawazisha ukoka ambao umepandwa sehemu hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa ina injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyo tifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mazao ambayo yamepandwa kwenye mashine au mitambo ambayo inajiongoza yenyewe kufatilia ukuaji wa mazao hayo kwa kupima hali ya joto iliyopo kwenye chumba, mwanga unaotoka kwenye taa zilizofungwa juu, pia ikiangalia unyevuunyevu uliopo kwenye udongo.

Mashine ya kisasa ambayo inavutwa na trekta, ambayo inatumika kutifua udongo au ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu za mazao mbalimbali.

Mashine ndogo ya kisasa yenye matairi madogo, ambayo inamapanga yenye nchakali anayozunguka na kukata nyasirefu ambazo zipo mashambani kisha kuziveringisha katika muundo wa duara.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya ulimaji wa mashamba makubwa, ikiwa inavuta vyuma vizito kwa nyuma vyenye ncha kali vinavotifua ardhi au udongo ili kuifanya iwe laini na kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo ina matairi madogo ikiwa na vyuma vinavyozunguka na kukata nyasi refu, ambazo zipo katika mashamba makubwa ili kuandaa mashamba hayo kwa ajili ya ulimaji.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ambayo ina vyuma vyenye ncha kali vinavyozunguka na kutifua ardhi au udongo, ambayo inatumika kwa ajili ya uandaaji wa mashamba ili kupandwa mazao.

Chombo cha kisasa ambacho kinajiendesha chenyewe kinachopita kwenye barabara maalumu iliyopo katikati ya mimea, ambayo inatumika kubeba vifaa mbalimbali vinavyotumika katika ulimaji, pamoja na mazao.

Mashine za kisasa ambazo zinapiata katika barabara maalumu iliyotengenezwa katikati ya mazao, ikiwa inafanya shughuli ya kubeba mazao au vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuangalia ukuaji wa mazao hayo.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele, madogo ikiwa inavuta vyuma vizito yenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa aina ya kambale wakiwa katika kisima kikubwa chenye maji masafi juu kikiwa kimezungushiwa kitambaa cha rangi nyeusi ambacho huwalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege

Ufugaji wa samaki wa aina tofautitofauti na rangi mbalimbali kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tanki dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo, wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na ya dhahabu. Wakiwa ndani ya maji masafi wanaogelea yaliyopo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na ya dhahabu wakiwa ndani ya maji masafi, wakiogelea ili kujitafutia chakula. Maji hayo yakiwa kwenye tenki lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo lililo na uwazi mkubwa ambapo kumechimbwa kisima na kujazwa maji masafi, kwa juu kukiwa na wavu uliofunika eneo hilo ili kuwalinda samaki wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika visima vikubwa ambavyo vimejzwa maji masafi, vikiwa vimetengwa katika makundi ambayo yana samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, ukiwa unafanyika katika kisima kikubwa, ambacho kimejazwa maji masafi, pembezoni kukiwa kumezungushiwa uzio wa wavu.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa lenye maji mengi, ambapo kuna watu wanatengeneza uzio katika sehemu hiyo wakileta vifaa mbalimbali vya ujenzi kwa kutumia magari.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wakiwa katika maji masafi yaliyopo katika kisima ambacho kimetengenezwa kwa kutumia ukuta wa matofali, pia kuna bomba ambalo linaleta maji ndani ya kisima hicho.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu na rangi ya dhambarau ambao wapo katika maji masafi, ndani ya tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo kukiwa na mapambo ya urembo ambayo yapo kama mimea.

Chombo kizuri na cha kisasa ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao na vioo, ndani kukiwa na maji masafi na urembo mbalimbali, ambacho hutumika kwa ajili ya kufugia samaki wa mapambo.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi, ambayo yapo katika tangi dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani kukiwa na urembo au mapambo ambayo yapo kama mimea ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki wenye rangi tofauti tofauti, kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi, ambapo wanaogelea wakitafuta chakula yaliyoko katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki ambao unafanyika katika visima vilivyojazwa maji masafi, na kutenganishwa katika makundi ambayo yanatumiwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo, wenye rangi ya dhahabu, wakiwa wanazunguka kwenye maji masafi, yaliopo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yalioko katika tangi dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, juu kukiwa na taa iliyofungwa inayotoa mwanga kwa samaki hao.

Bidhaa za vyakula ambavyo vimehifadhiwa katika vifurudhi vidogo vya rangi nyeupe, kukiwa na mizani ambayo inatumika kupima kiasi unachohitaji, mfano wa bidhaa hizo ni maharage ya aina tofautitofauti, mahindi, karanga na kadhalika.

Bidhaa za vyakula ambazo vimetokana na mazao ya shambani vikiwa vimekusanywa sehemu moja na kupangwa katika magunia marefu mfano ni alizeti, maharage na mahindi.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mahindi yaliyopo shambani yameshakauka tayari kwa ajili ya mavuno, na kwenda kuandaliwa vizuri au kusagwa ambapo unaenda kwa ajili ya kupikia ugali.

Bidhaa za vyakula zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanywa mbele ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa hizo ambazo ni; alizeti, mahindi, maharage, mchele nakadhalika.

Eneo la bustani kubwa ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi miche ya miti ambayo inapandwa kwenye mifuko ya plastiki, iliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia miti hiyo kukua ambayo inauzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya msituni kukiwa na mwamba mkubwa ambao chini una nafasi ambalo ni pango, akiwepo mzungu anayechungulia akiwa anapunga mkono. Pia kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao ambalo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, kukiwa na maporomoko ya maji ambayo yanatoka sehemu za juu ya kipita kwenye miamba na kushuka chini. Ambapo yamechimba udongo na kutengeneza dimbwi kubwa la maji.

Kijana wa kike anayevaa mavazi ya rangi ya bluu na kofia nyeupe kichwani akiwa katika shamba kubwa, ambapo ameshika mche mdogo wa mti akiwa anaupanda katika shimo lililopo kwenye shamba hilo.

Kijana wa kiume akiwa katika bustani ambayo ina miche ya miti midogo iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, yenye udongo ulio na rutuba na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukua ambapo inaenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna miamba mikubwa ambayo ina mapango kwa chini ambapo kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya kumwagilia maji, miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko yenye udongo wenye rutuba, ambapo miti hiyo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Sehemu ya bustani ambayo imeandaliwa vizuri, ikiwa imepandwa miche ya miti midogo katika mifuko, iliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ikipangiliwa katika makundi ya miti ya aina moja, ambayo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Watu wakiwa wanafanya ukaguzi wa miche midogo ya miti, ambayo imepandwa katika mifuko ya plastiki. Ikiwa ina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaotokana na umwagiliaji wa maji unaofanywa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika bustani ndogo ambayo ina miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, iliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miti hiyo kukua.

Mazingira ya misituni kukiwa na dimbwi kubwa ambalo lina maji yaliyotuama, kukiwa kuna nyasi zilizoanza kuota kwenye maji hayo, pembezoni kukiwa kumezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani ambazo zimekua kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yanamaji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea hukua kutoka kwenye matundu ya mabomba ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo zipo ndani ya chumba ambacho zimekuwa kutoka kwenye matundu ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukuwa, pamoja na mwanga utokao na taa iliyofungwa juu kwenye paa ya chumba hicho.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe ndani yake, kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu madogo ya chombo cha plastiki ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia dawa hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutokana na kuwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchomoza katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanayostawi bila kutumia udongo, bali yanaingizwa katika maji yaliyo na dawa na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambao unafanyika kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchukua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mboga za majani ambazo zinakua kwa kupitia katika matundu madogo ya mabomba, ambayo ndani yake yanawekwa maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimestawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo yana matundu yanayotumika kwa ajili ya ulimaji wa mazao, kwa kuwa ndani yake kuna maji yenye dawa yaliyo na virutubisho pia ambavyo vinasababisha mazao kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanaochomaza kutoka katika matundu madogo ya mfuniko, huku mizizi ikidumbukizwa kwenye ndoo yenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea kuchipua kutoka kwenye vifuniko, ambapo ndani yake mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia matundu madogo ya mfuniko ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye ndoo yenye maji, yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mboga hizo kuua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo kuchipua kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Kijana wa kike akiwa anakagua mazao ambayo yanastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo yanastawi kutoka kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe, ambalo ndani yake lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo yana matundu madogo, yanayotumika kwa ajili ya kulimia mazao mbalimbali ambayo huchipua kwenye vitendo hivyo, na ndani ya mabomba kukiwa na maji ambayo yana dawa na virutubisho vinavyosaidia mazao kukua.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mimea huchomoza kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mkulima akiwa anakagua mazao ambayo yameota kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizezo hutumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zikiwa katika mashine au mitambo ya kisasa inayofanya zoezi la kuchakata nyanya hizo na kuzisindika, ambako zinahifadhiwa kwenye makopo na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa au masokoni.

Ulemaji wa mboga za majani ambazo zimestawi katika mpangilio wa mistari iliyonyooka. Mboga hizo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa mazao mbalimbali ambayo yameshastawi, yapo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa viwandani ili kufanyiwa shughuli za uchakataji na kubadilishwa, kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mashine kubwa na ya kisasa ikiwa katika shamba lililopandwa zao la ngano ikiwa ina chuma kikubwa, kinachozunguka na kuvuna au kukata vichwa vya ngano na kuvihifadhi vizuri, ambavyo hupelekwa viwandani na kuchakatwa kisha unga unaopatikana unafungwa ili kwenda kuuzwa kwenye maduka au masokoni.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo iitwayo trekta, ikiwa imefungwa bomba kubwa kwa nyuma ambalo linatanki linalomwaga maji yaliyo na dawa kwenye mazao yaliyopo mashambani.

Ufugaji wa vifaranga wadogo wakiwa ndani ya banda kubwa, wakila chakula kupitia katika sehemu maalumu za malisho. Vifaranga hao pindi watakapokua hupelekwa katika viwanda, ili kuchinjwa na nyama yao kuoshwa na kupimwa vizuri ikihifadhiwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mboga za majani wakiwa wanazivuna kwa ajili ya kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe wakiwa katika banda kubwa, ambapo hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri na kufungwa; inayoenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa au sokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mahindi yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, mahindi hayo pindi yatakapokuwa makubwa hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa au kusagwa na kutengenezwa unga ambao huuzwa na kutumika katika uandalizi wa chakula cha ugali.

Wafanyakazi waliovaa mavazi yanayofanana na rangi ya kijani wakiwa katika kiwanda, ambapo anafanya shughuli za kutengeneza au kufunga maua ya rangi tofauti tofauti. Ambayo huenda kuuzwa kwenye maduka ya maua au masokoni.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe wakiwa katika eneo kubwa. Kuku hao hupelekwa viwandani kisha kuchinjwa, na nyama yao huandaliwa vizuri na kusafishwa, nyingine husagwa na kuhifadhiwa katika mifuko ya plastiki ambapo inaenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani aina ya kabichi zikiwa zimekuwa kubwa tayari kwa kupelekwa viwandani, na kufanyiwa shughuli za uchakataji ili kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya, zikiwa zimestawi kutoka kwenye miche mirefu. Nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo au kwenye paketi, ambazo zinaenda kuuzwa masokoni au kwenye maduka makubwa.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa ambapo kuku hao wakiwa wakubwa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kuhifadhiwa kwa kilo aina ambapo inaenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa au masoko.

Vijana wawili wakiwa katika eneo lililopandwa mazao yaliyochipua ya rangi ya kijani, ambayo yamefungwa kamba refu zilizofungwa kwenye paa ya sehemu hiyo, Mazao hayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu ya shamba ambayo imetengwa na kufunikwa kwa kutumia vitamba vyeupe ili wadudu au wanyama wasiharibu mazao hayo, yakiwa tayari kupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa, na nyama yao kusafishiwa vizuri na kupimwa katika saizi au kilo zinazofanana, kisha hufungwa na kuuzwa kwenye maduka ya kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo bomba refu na nene linalazwa pembezoni mwa mazao kisha mabomba madogomadogo, yanachomekwa au kuunganishwa kwenye bomba hilo nene ambayo yanalazwa katika mistari mazao yaliyooteshwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji, ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo iliyoachwa baina ya matuta, ambapo maji hufunguliwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unaotumika kwenye mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa kwenye mazao yaliyojipangilia katika mistari iliyonyooka na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi zinazoachwa baina ya matuta, ambapo kuna mabomba yanayomwaga maji yanayofuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na bomba refu lililolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa, ambapo anaunganisha mabomba ambayo hulazwa kwenye mazao na kutobolewa matunda madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba yaliopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, ambapo kuna nafasi zinazaoachwa baina ya matuta, bomba refu linamwaga maji yanayofata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matunda madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone yanayoingia katika mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa kisha hurusha maji kwa nguvu kubwa yanayodondoka chini kwa matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba yanayoelezwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na bomba refu lililolazwa ambalo linadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa yanayoshuka chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao, kukiwa na mabomba yanayolazwa na kutobolewa, ambayo hurusha maji kwa nguvu kubwa, yanayoshuka chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kudondoka chini kama matone kwa mfumo wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, ambapo kuna nafasi zinazoachwa baina ya matuta, ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima pamoja na mabonde, kukiwa na miti iliyojikusanya sehemu moja kwa wingi, na sehemu nyingine kukiwa hamna miti kabisa bali kuna nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu yenye matawi mengi, kukiwa na nyasi refu za rangi ya kijani pamoja na mlima ulio na barafu au theluji katika kilele chake.

Mazingira yaliyo na ardhi iliyokauka, kukiwa na mifereji midogo inayopitisha maji taratibu. Eneo hilo likionekana lilikuwa ni mto ambao umekauka, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na miti na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na mlima uliofungwa na mawingu kukiwa na kilele kinacho onekana.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na dimbwi lenye maji masafi yaliyotuama, pembezoni kukiwa kumezungukwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pamoja na vilima na mabonde.

Wanyama wa porini ambao ni twiga mwenye shingo ndefu na miguu mirefu, wakiwa na rangi ya mabaka mabaka na nyeupe, wamejikusanya katika eneo moja lililo na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia fito ndefu pamoja na mbao, kwa mbali kukiwa na mwanga hafifu wa jua kutokana na kuwa jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri naya kuvutia yenye hali ya kitropiki; kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka kwenye sehemu za juu kwenda sehemu za chini, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi wa tambarare, kukiwa na nyasi fupi ambazo zimekauka, ambazo zenye rangi ya njano pamoja na mti mrefu wenye matawi ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima virefu ambavyo vina miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za kijani, kileleni kukiwa na wingu la rangi nyeupe lililotanda.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa, ambao unatiririsha maji taratibu pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa kukiwa na maji masafi yanayotiririka taratibu kwenye mifereji iliyo na miamba kwa, mbali kukiwa na ukungu uliotanda ambao huzuia mtu kuona vizuri.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto, unaotirisha maji masafi taratibu. Pembezoni kukiwa na ndege wa rangi nyeupe ambao wanakula samaki pamoja na wadudu wadogo kwa mbali kukiwa na safu ya milima mirefu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vichaka pamoja na miti mirefu, pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na safu za milima mirefu zikiwa zinaonekana kwa mbali.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, upande mmoja kukiwa mkavu, hakuna nyasi kukiwa na miti michache, upande mwingine wa barabara hiyo kukiwa na nyasi pamoja na miti mingi iliyofunga.

Mazingira mazuri na yakuvutia yenye miti mikubwa iliyo na matawi ya rangi ya kijani, pamoja na dimbwi dogo lenye maji masafi; kwa mbali kukiwa na jua ambalo linaelekea kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri na yakuvutia yalio na mwamba mkubwa uliosimama na kutengeneza kilima kidogo pembezoni kukiwa kumezingirwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mazingira ambayo yanaukame kwa ukosefu wa maji au mvua kwa muda mrefu, kutokana na miti kuwa imekauka na ardhi ikiwa kavu pia kukiwa na safu za milima mirefu kwa mbali.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi ambapo kuna mfereji mwembamba unaotiririsha maji taratibu, kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na uwazi mkubwa wa eneo la tambarare kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, kwa mbali kukiwa na majengo ya magorofa ambayo hutumika kama makazi ya watu au sehemu za ofisi ya biashara.

Mazingira mazuri yaliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka vidogovidogo kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu yenye matawi, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na mlima mrefu ukionekana kwa mbali ukiwa na theluji iliyopo kileleni.

Mazingira yaliyo na nyasi fupi, zilizo kauka za rangi ya njano na mti mmoja mrefu ambapo kuna mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa anakula majani kutoka kwenye mti huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ilio na mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kwenda ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi kavu za rangi ya njano, miti mirefu yenye majani ya kijani na mnyama tembo akiwa anatembea. Kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ulio na theluji katika kilele.

Mandhari nzuri iliyo na nyasi refu za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na miti pamoja na vichaka vilivyofungamana. Pia kuna safu za milima mirefu ikiwa inaonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na nyasi kavu za rangi ya njano, pamoja na mnyama Simba aliyelala kwa mbali kukiwa na majengo ya ghorofa yanayotumika kama makazi au ofisi za watu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye nyasi refu za rangi ya kijani, kukiwa na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu, kwa mbali kukiwa ma majengo ya maghorofa ambayo hutumika kama makazi ya watu, au sehemeu za maofisi kwa ajili ya biashara.

Ufugaji wa mifugo ambayo ni mbuzi walio na manyoya ya rangi nyeupe wakiwa wamekusanywa katika eneo moja la zizi, ambalo limetengenezwa kwa uzio wa mbao pamoja na fito ndefu za miti.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao hutengeneza asali kutokana na nta wanayoipata kwenye maua na mimea mbalimbali. Na asali hiyo hutumika kwa matumizi kama vile kuleta ladha ya chakula wakati mwingine hutumika kama dawa.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao. Wakiwa wanakula majani katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi akiwa na manyoya ya rangi nyeupe na kichwani akiwa na rangi ya kahawia, amesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao hutengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali; wafugaji, wakiwa wamevaa mavazi maalumu yanayowalinda wasing'atwe na nyuki.

Wanyama wa kufugwa ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao na sehemu maalumu kwa ajili ya kulia chakula kukiwa na nyasi zilizokauka za rangi ya njano.

Ufugaji wa bata ambao wapo katika eneo lililozungushiwa uzio wa wavu, wakiwa wanakula vyakula kwa kundondoa kwenye ardhi pia kuna kisima chenye maji masafi ambayo yanatumika kwa ajili ya kunywa na kuogelea.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe ambao unafanyika katika mabanda madogo yaliyotengenezwa na chuma pamoja na wavu. Kuku hao wakiwa wanakula chakula na maji katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwajili ya malisho.

Watu wawili wakike na wakiume wakiwa wanafanya zoezi la ufugaji wa kundi la kuku wengi, akiwa anawapa chakula kuku hao waliopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Wafugaji wa bata amabao wana rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo moja, mbele ya banda ambapo wanadokoa chini ili kujitafutia punje ndogo za vyakula

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya ufugaji wa kuku wa rangi tofautitofauti, akiwa anawapatia chakula ambacho ni tikitimaji akikatakata, pembeni kukiwa na mayai ambayo kuku hao wametaga.

Mbegu za mazao, zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu ,unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika na kupangwa katika rafu za chuma, kwa juu kukiwa na kibandiko kinachoonyesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika kopo dogo, likiwa lina udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo yaliyo na muundo wa kiboksi, yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika zikiwa zimepangwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba lililo na udongo laini wenye rutuba na unyevunyevu, zikiwa zimechipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa ni hatua za kwanza za ukuaji wa mazao.

Vijana wanne wa kike na wa kiume wakiwa katika bustani ndogo ambayo imelimwa kwa mistari, wakiwa wameshikilia mbegu za mazao wakitumia mikono kuzipanda kwa kuchimbua chini kuziweka na kuzifukia.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani, ambapo kuna mabomba yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu ambao husaidia katika ukuaji wa mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili visiweze kuharibika na kupangwa kwenye rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ambazo zimetengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, nyingine zikiwa katika mabakuli ambapo kuna vibandiko vinavyoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani katika udongo mlaini ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyopandwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili visiharibike ikiwa imepangiliwa katika rafu za chuma kukiwa na vibandiko vinavyoonyesha bei ya bidhaa hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba ambapo kuna mabomba marefu yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone yanayofanya udongo kuwa na unyavunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, zimehifadhiwa vizuri kwenye vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike, juu ya vifungashio hivyo kuna jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo.

Mbegu za mazao aina ya kabichi likiwa imehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengenezwa mbegu hizo na jina la mazao limeandikwa kwenye kifungashio pamoja na picha ya kabechi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za matunda ambayo ni mapapai zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ilizisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hizo limeandikwa kwenye kifungashio hicho pamoja na picha ya mapapai yaliyokatwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matoe na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika makopo makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma na kufungwa vizuri ili mbegu hizo zisiharibike kukiwa na majina yameandikwa kwenye makopo hayo pamoja na picha ya mimea pindi itakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo na jina la mmea umeandikwa katika kifungashio.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika; kukiwa na jina la zao hilo limeandikwa kwenye kifungashio, kuwa ni tomato ambazo ni nyanya.

Kundi la watu wengi wakiwa wamesimama nyuma ya magunia ambayo yamepangiliwa kwa kupandiana, mengine yakiwa yamefunguliwa na kumwaga mbegu za mazao ambapo amepewa, ni msaada kutoka "USAID".

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu nakukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa mfano wa mbegu hizo ni za; maharage, mahindi, ulezi, alizeti na kadhalika.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye shamba kubwa kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ambayo ndani yake yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe na kupangwa katika mpangilio wa mistari miwili kukiwa na mizani inayotumika kupima kiasi uchohitaji mfano ni maharage ya aina mbalimbali, mahindi, mchele na kadhalika.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika eneo maalumu linalozungushiwa uzio zikiwa katika hatua za kwanza za ukuaji kwa kuchipua katika mechi ya midogo iliyopangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ilivisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei inayouzwa.

Ufugaji wa mbwa wawili , wakiwa katika banda au eneo lililozungushiwa uzio wa chuma pamoja na wavu, ndani kukiwa na sehemu maalumu ambazo zimetengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Daktari wa kike na kiume waliovaa mavazi meupe, ambao wamebobea katika magonjwa ya wanyama wakiwa wanamchunguza mbwa aliyepanda juu ya meza, mmoja akiwa anaandika kile anachokiona na mwingine akiwa anamkagua masikio.

Mbwa wanaofugwa wakiwa katika mabanda, ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu. Kukiwa na sehemu maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji, zilizopo katika ukuta wa nyumba .

Madaktari wa mifugo waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe wakiwa wamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwatazama mbwa wakubwa na wadogo waliopo katika eneo hilo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama pamoja na mbwa mwenye manyoya ya rangi ya kahawia katika barabara nyembamba inayotumika na watu, pembezoni kukiwa na sufuria ambazo zinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbwa huyo.

Kundi la mbwa wa rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye uwazi lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani. Mbwa hawa wakiwa wamepanua kinywa, ulimi ukiwa unadondosha mate, wakiwa na meno yaliyo na ncha kali.

Kijana wa kiume ambaye anafanya shughuli za ufugaji wa mbwa wengi wenye manyoya ya rangi nyeusi na rangi ya kahawia, wakiwa mbele ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia milango yenye mabati na wavu.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango yenye vitasa vya kufungia na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia akiwa amelala nje ya banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa juu kukiwa na paa lililotengenezwa kwa kutumia mabati.

Mbwa wanaofugwa wakiwa katika banda au eneo ambalo limetengenezewa uzio wa mbao pamoja na wavu, ndani kukiwa na sehemu maalumu zilizotengwa wa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Gari kubwa ambalo kwa nyuma lina vibanda vinne vinavyotumika kwaajili ya kuhifadhia mbwaa, ambavyo vimetengenezwa kwakutumia chuma pamoja na milango iliyo tengenezwa kwa kutumia wavu.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango ambayo ina vitasa vya kufungia pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu, vibanda hivyo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa na mlango ambao ni wawavu, kuna mbwa aliye lala akiwa ame fungwa kamba kwenye shingo yake ili asiweze kwenda mahali.

Wanyama wa porini ambao ni vifaru, wakiwa ndani ya dimbwi lenye maji machafu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Wanyama wa porini ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakiwa na ngozi yenye mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe. Ambapo wapo katika mazingira ya mbugani kwenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara ya vumbi.

Mnyama wa porini ambaye ni swala mwenye mapembe marefu yaliyojokunja, akiwa na manyoya ya rangi ya kahawia; swala huyo akiwa yuko mbuga za wanyama anakula nyasi fupi za rangi ya kijani.

Ndege ambao wana manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi ambao hula mizoga wakiwa pembezoni mwa mto ambao unatiririsha maji taratibu, wakiwa wanatafuta samaki au wadudu wadogowadogo kwa ajili ya chakula.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wananyweshwa maziwa kupitia katika chupa ndefu ambayo imeshikiliwa na kijana aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, huku pembeni kukiwa na watu wanaowapiga picha na kuwatazama kama kivutio.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa na maskio makubwa na mkonge mrefu ambao anahutumia kwa ajili ya kulia chakula na kunywa maji, wakiwa pamoja na vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambao ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi miguuni, akiwa ana macho makubwa na mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mirefu, akitembea katika eneo au sehemu yenye uwazi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mnyama ambao ni mwamba mwenye ngozi ngumu akiwa na mkia mrefu, kucha za mikononi na miguuni pamoja na meno yakiwa yana ncha kali. Mnyama huyu huwa anakula nyama.

Mnyama wa porini ambao ni ndege mkubwa mwenye manyoya meupe na nyeusi, akiwa ana miguu mirefu ambayo anatumia kumkanyaga nyoka mdogo, aliyekuwa katika ardhi ambaye anataka kumfanya kama chakula chake.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo mwenye umbo na uzito mkubwa akiwa na masikio makubwa na mkonge mrefu unaomsaidia kula chakula pamoja na kunywa maji, kwa mbali kukiwa na watu wanaompiga picha wakimtazama kama kivutio.

Ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na bluu akiwa ametua katika tawi la mti mkavu, ndege huyo ana macho madogo, mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mifupi iliyo na kucha ndefu.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wana miguu, shingo na mdomo mrefu, wame simama pembezoni mwa mto wakitafuta samaki au wadudu kwa ajili ya chakula.